Kwenye eneo la kuuza magari aina ya Hundai na yameegeshwa magari tofauti tofauti ambayo yanangoja wateja kutoka sehemu mbali mbali, wakuje kuyanunua magari hayo ndio wakawese kuyaendesha.

Magari madogo ambayo ni ya kifahari na yenye rangi tofauti tofauti yanaonekana yameegeshwa kwenye eneo hili labda ni ya kuuza ama wenyewe wako fulani ambamo wameenda kuhudhuria vikao maalumu.

Kwenye ituo cha kuuza magari amdogo kuna onekana magari ya aina tofauti tofauti ya rangi tofauti tofauti, amabyo yameegeshwa yaweza kungoja wateja waweze kuyanunua.

Magari madogo aina ya nisani yanaonekana yameegeshwa kwenye sehemu hii, kuonekana kwamba yanangoja wateja ili waweze kuyanunua ama kuna watu ambao wamekuja huku kwa sababu tofauti tofauti ili kuhudhuria hio hadhara.

Magari madogo aina mbalimbali, yanaonekana kuegeshwa kwenye sehemu hii kuonyesha kuna mkutano maalum ambao watu kutoka sehemu mbalimbali wamekuja kuhudhuria.

Katika eneo la kuhifadhi na kusafisha maziwa ya ng'ombe, kunaonekana muhudumu ambaye anaendelea kupima maziwa kuelekea kwa kikombe kidogo ili apateane kwa mteja.

Duka la kuuza bidhaa mbali mbali imefunguliwa na kwenye mlango kuna vifaa ambavyo zimening'inia na nje kuna maji ya kunywa na keri ya soda kuonyesha kua pia soda inauzwa kwenye duka hili.

Kampuni moja ya kupeana bima kwa bodaboda inayojulikana imana inaonyesha picha ambayo pikipiki moja imeanguka chini na imeharibika, kuonyesha wanaweza kuwa wanalipa mwenyewe kama ameshakata bima hiyo.

Kwenye soko ya hadhara, kunaonekana nguo tofauti tofauti zikiwa zinamiminia kwenye sehemu moja, na kuna mhudumu ambahe anauza nguo hizo na pande nyingine kuna vibanda ambavyo aina tofauti tofauti za bidhaa zikiwemo vitunguu, zikowemo mahindi mabichi, matunda na vingine mengi.

Magari mbalimbali ya kifahari yanaonekana yameegeshwa kwenye eneo hili. Kuonyesha kuna maafisa wa serikali mbalimbali ambao wamewasili eneo hili ili kuhudhuria mkutano.

Noti mpya ya elfu moja ambayo inaonekana zimeshikiliwa na mikono miwili na zimepangwa moja baada ya nyingine, na zinaweza kuwa noti zaidi ya elfu ishirini ambazo ni taslimu.

Kwenye kibanda cha kuuza mamboga na matunda mbalimbali kunaonekana kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna dania, kuna machungwa, kuna vitunguu na vinginevyo mingi ambavyo vinauzwa kwenye sehemu hii.

Ndizi ambazo zimeiva kwa viwango tofauti tofauti zimewekelewa kwenye sehemu hii, kuonyesha kando yake kuna mayai ambayo pia yamepakiwa kwenye kreti zao kuonyesha zangoja kununuliwa ama kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Kwenye kituo ya kuifadia na na kuuza maziwa inaonekana wateja wawili ambao wamesimama kwenye mlango na anonekana wakializa maziwa hayo hili yanaweza kupeleka kuyauza ama waende kuyatumia Kwenye nyumba zao.

Kwenye chumba la kuhifadhi na kuuza magari inaonekana magari madogo ya kifaharii ambayo yameegeshwa pale yanaongoja wateja ili wakuje wanunue na kuendesha

Kwenye duka ndogo la jumla na kunaonekana majokofu mbalimbali, jokofu la kwanza linaonyesha mahali maziwa inapimiwa na mtu akihitaji anapima kipimo chenye ako na uwezo wa kulipia.

Gari ndogo aina ya Honda inaonekana inatangazwa kuuzwa na mwenyewe anatafuta mteja wa kuinunua ili aweze kulinunua na kuliendesha na ampe mwenyewe pesa.

Kwenye soko ya kuuza mboga na matunda, kuna watu kadhaa wanaonunua na kuuza matunda na mboga, mbali mbali kulingana na mahitaji ya mnunuzi.

Kwenye vibanda kuna vyakula mbalimbali ambavyo vimewekwa huko ikiwemo viazi, kuna mahindi mabichi, kuna nyanya ,kuna ndizi ambazo zimeiva na kuna maembe na vitu vingi mbalimbali ambavyo vinangoja wateja.

Ukurasa unaonyesha mahali pa kujaza stakabadhi za mteja ili aweze kuingia kwenye akaunti yake na aweze kufanya shughuli zake inavyohitajika.

Yogati mbalimbali zimepangwa kwenye duka la jumla, na kuna mhudumu mmoja wa kampuni ya daima anayejaribu kuzipanga na kuna mteja anayekadiria kuzi...

Viatu mbali mbali ambavyo vimetundikwa kwenye sehemu hii inaonekana ni viatu vya kupiga mpira ama kupiga zoezi na vimetundikwa huku ili kungoja wateja waweze kuvinunua.

Nguo za mtumba zimewekwa kwenye soko, na muuzaji anaonekana akijadiliana ama akiwasiliana na mteja wake, ambaye anahitaji kununua hizo nguo.

Nyanya, vitunguu na viazi vimetundikwa kwenye sehemu hii ambapo muuzaji anangoja mnunuzi ili aweze kuvinunua na kuvichukua ili aweze kupika na kuvila.

Mkono mmoja ulioshikilia noti tatu mpya za Kenya, noti moja ikiwa ni ya elfu moja, noti ingine ikiwa ni ya mia tano, noti ingine ikiwa ni ya mia moja.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali linaonekana kwa mlango limeandikwa kuna M-PESA na kuna vifaa mbalimbali vilivyoning'inia kwa mlango na kuna karai zilizowekwa hapo kando ya milango.

Waendeshaji baiskeli na pikipiki wanaonekana wameziegesha baiskeli zao na pikipiki zao nje ya duka na wameenda kununua vitu mbalimbali kutoka kwa duka hilo.

Soko la kuuza mboga, na mboga aina tofauti tofauti zinaonekana kupangwa kwenye hilo soko, na kuna wauzaji wa mboga na kuna wateja wanaoendelea kununua hizo mboga.

Duka la kuuza bidhaa mbali mbali ya biashara ikiwemo maji ya kunywa, soda na vingine mingi. Inaonekana kufunguliwa na imeandikwa jina Mpesa, kuonekana kuna hiyo huduma ya Mpesa ambayo inatolewa kwa hiyo duka.

Mhudumu wa maziwa anaonekana akikarabati chombo cha kupima maziwa ili wateja wakikuja wasikuwe na shida ya ukitumia na kupata maziwa kadili ya uwezo wao.

Bidhaa mbalimbali zikiwemo viazi, mahindi mabichi, karoti, nyanya, ndizi zilizoiva, machungwa, kabeji, zote zimewekwa kwenye vibanda na zinangoja wateja wa kununua.

Kampuni ya kupeana bima kwa ujenzi wa nyumba inaonekana kwa matangazo yake na umuhimu ya kutumia hiyo bima kwa kuchanga nyumba ama kukarabati nyumba yako.

Kwenye vibanda mbali mbali kuna aina mbali mbali ya vyakula vinavyouzwa ikiwamo viazi, mahindi mabichi, karoti, nyanya, ndizi zilizoiva, kabeji na nyinginezo mingi.

Bidhaa mbalimbali za mavazi na urembo zikiwemo shanga na mikanda zinauzwa katika kibanda hiki na zimening'inia kila mahali. Kando yake kuna mteja ambaye anajaribu kuzipekuapekua ili aweze kununua.

Kwenye kibanda kuna vyakula mbalimbali zikiwemo viazi, vitunguu , tikiti maji, dhania, hoho na zingine mingi na nyuma yake kuna mhudumu ambaye anaziuza.

Mkono mmoja unashikilia ufunguo wa gari na unaelekea kupokeza mkono mwingine ambao unategea kupokea huo ufunguo wa gari ili uweze kuenda kutumika kuakisha gari.

Noti za kitambo za shilingi hamsini na shilingi mia mbili zinaonekana kupangwa apo chini na kando yake kuna sarafu za shilingi ishirini ambazo zimepangwa kando yao.

Gari la abiria liko kwenye kituo cha kuuza magari na linagonja kununuliwa na mteja ama linagonja kukodiwa ili liregeshwe tena baadaye.

Gurudumu la gari ambalo limerejeshwa mahali pake maalumu. Ambapo mwenye analiweka hadi arudi na aendelee safari yake.

Gari ndogo zenye rangi tofauti tofauti zimeegeshwa kwenye eneo moja la kuuza magari na zinagonja wateja ili wakuje wazikague na wazinunue ili waweze kuziendesha.

Yoghurti aina tofauti tofauti na vipimo tofauti tofauti zimeifadhiwa kwenye jokofu maalum ili kugonja wateja kuzinunua na kupeleka nyumbani.

Trailer kubwa inaonekana kubeba magari madogo kutoka kwa kituo cha kuuza magari, ambayo yanaonekana kusafirishwa hadi mahali yanaitajika, ili yafikie wateja.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali imefunguliwa, na milango yake imepakwa rangi ya kijani na yameandikwa mpesa kumaanisha kuna mhudumu wa hio huduma hapo.

Duka ambalo linaonyesha ghala ya kuifadia maziwa ambapo wateja mbalimbali wanakuja kuyanunua maziwa hayo na kuyapeleka kuyausa Kwa wateja wengine uku Kwa solo mbalimbali.

Mkono mmoja umeshikilia pesa taslim elfu mbili za kitambo na mkono mwingine umeshikilia simu aina ya Nokia na ndani ya hiyo simu kuna ujumbe unaonyesha pesa ambazo zimetolewa kutoka kwa duka la M-PESA ambazo ni elfu mbili.

Trela kubwa inaonekana ikibeba gari zingine ndogo na hizo gari zinastahili kusafirishwa hadi mahali zinahitajika ili wateja ama mteja wa aliyeziitisha azipate.

Duka la kuuza vifaa vya kujenga na kwenye ukuta nje yake imeandikwa bithaa mbali mbali ambazo zinapatikana ndani kama vile; rangi ya kupaka kwenye nyumba na kwenye ukuta wameweka kuna huduma za mpesa.

Pesa mpya ya Kenya ambazo ni elfu moja zimeshikiliwa na mkono na imepangwa moja baada ya nyingine, zimekaribia elfu kumi na tano.

Kwenye barabara kuna tuktuk na gari la abiria na kando ya barabara kuna maduka mbalimbali, mbele ya hayo maduka kuna matunda yanayouzwa kama vile ndizi zilizoiva na tikiti maji.

Bidhaa mbalimbali zikiwepo mananasi, tikiti maji, malenge, mahindi mabichi na parachichi zimewekwa kwenye vibanda na zinagonja wateja ili waweze kuvinunua.

Viatu za magurudumu zinaonekana kupangwa vizuri na zinangoja wateja ili waweze kuvinunua na waende kuzitumia kwenye mazoezi mbalimbali.

Magari ya kifahari yanaonekana kuegeshwa sehemu mbali mbali mahali hapa, kuonekana kuna mkutana wa hadhara na huo mkutano kuna maafisaa wakuu wa serikali amehudhulia.

Noti mpya ya Kenya ya shilingi elfu moja ambayo imechorwa bunge la Kenya na mfano wa aliyekuwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya.

Benki kuu inayoshughulika na ununuzi na uuzaji wa dola ya marekani, ambayo ina idhara mbali mbali kama M-PESA, MoneyGram na Western Union.

Kampuni ya kupeana bima kwenye magari ya kibinafsi inaonyesha matangazo yake jinsi ya kulipa kwa mwezi mmoja na kwa mwaka mzima.

Kwenye soko, wanunuzi na wauzaji wanaonekana kupekuapekua nguo ili wanunuzi waweze kununua na mmoja wao wa wanunuzi anaonekana akisimama ili kuangaliangalia chenye anaezanunua.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali iwemo maji ya kunywa, soda na vitu zingine. Inaonekana mipira inaning'inia kwenye mlango na kando ya duka kuna watu waliokaa na kuchungulia sehemu moja.

Eneo la kuuza matunda mbalimbali yakiwemo maembe, tufaa, parachichi, ndizi na zinginezo nyingi. Kunaonekana wauzaji na wanunuzi wakijadiliana ili waweze kuuza na kununua.

Magari aina tofauti tofauti yamepakiwa kwenye kituo cha kuuza magari, yakingoja wateja mbalimbali wakuje kuyakagua na kuyanunua waweze yaendesha.

Kwenye kituo cha kuuza magari kuna magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanayoegezwa na kungoja wateja ili waweze kununua na waendeshe.

Familia baba mama na watoto wanaonekana wakisherehekea kwenye chakula chao halisi wakiendelea kuburudika na kuongea.

Bidhaa mbalimbali zimewekwa huku, zikiwapo karoti, kuna pilipili hoho na kuna viazi, ambavyo vinangoja wateja ili wavinunue waende kuzipika.

Vitambaa na mavazi ya jinsia ya kike, zimepangwa vizuri kwenye kabati, katika duka la kuuza nguo.

Gari hili limeegeshwa, kwenye mahali pake maalumu na linasubiri mnunuzi au mwakishaji ili aweze kulitumia.

Kwenye duka la kushuka nywele, Kuna mafuta mbalimbali na bidhaa mbalimbali ya urembo ambavyo vinangoja mteja akuje na ashughulikiwe kwa kuvitumia.

Bidhaa mbalimbali unga wa kupika ugali Mchele sukari na sodas zimewekwa nje ya duka kubwa ambalo kando yake imewekwa kipango cha kuonyesha Kuna huduma za mpesa pia.

Makundi ya watu wako kwenye soko ya adhara ambayo iko kwenye mabanda na kuna vitu mbalimbali ambazo zinauzwa kwenye vibanda ambavyo viko katika soko hio.

Magari aina tofauti tofauti na yenye rangi tofauti tofauti kwenye kituo cha kuuza magari yameegeshwa yakisubiri wateja ili waweze kuyanunua.

Kwenye kituo cha kuuza magari. Magari mbalimbali yameegeshwa na kuna wahudumu wanaoshughulika na uuzaji wa magari na kuna wateja ambao wameingia ili waweze kuyanunua.

Pesa mpya ya Kenya, noti za elf moja zilizo pangwa aah moja baada ya nyingine, na zinakaribia karibu elfu kumi na kitu.

Mabasi mbalimbali yakiwemo ya shule na yale ya usafiri yanaendelea kuudwa na kuuganishwa kwenye chumba cha kuuganisha magari nchini Kenya.

Gari mpya liko kwenye kituo cha kuuza magari yanaokuja kutoka nchi za nje na linangoja mteja ili aweze kulinunua na aliendesha kwenda.

Kampuni moja nchini Kenya ya kupeana bima kwa wana bodaboda inatoa tangazo lake ya jinsi ya kulipia bima hiyo na wameonyesha umuhimu wa kuwa na hiyo bima kwa wenye bodaboda.

Wateja watatu wako kwenye maduka ya M-PESA na wanagonja wahudumu wa hayo maduka ili waweze kuwahudumia aidha kuwapea pesa ama kuwaekea pesa.

Noti ya kitambo ya shilingi mia tano imeonyesha picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta na nyuma imechorwa jengo la bunge.

Vitunguu vimepakiwa kwenye magunia na mbele yake kuna lori la kijani kibichi linaloendelea kuwekewa hizi vitunguu, ili ziweze kupelekwa kwa soko zikaweze kuuzwa.

Familia baba mama na mtoto wako na tarakilishi ambayo mtoto anafurahia na anaonyesha kwa kidole chenye anaona kwenye tarakilishi na wote wanasherehekea na kufurahia.

Mikono miwili imeshikilia noti kadhaa za elfu moja zilizochorwa picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Mboga aina ya kabichi inaonekana kufurika kwenye hii soko la mboga, na wateja wanaonekana kuwa wachache. Mbele ya soko kuna uchafu ulio tapakaa kila mahali.

Kwenye barabara na kuna lori kubwa ambalo linaonekana limebeba magari mengine madogo madogo na linaonekana kuyasafirisha kwenda sehemu ambazo zinahitajika ama mahali ambapo hizo gari zinahifathiwa.

Kuna maduka mawili, Kuna duka moja la mpesa na Kuna duka ingine la kuuza bidhaa mbalimbali ambazo zote zimefunguliwa na zinangoja wateja.

Kando ya barabara kuna duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Nje ya hilo duka kwenye mlango kuna kiti ambacho wateja wanaeza kalia wakingoja muhudumu wa duka na hapo nje kuna mteja ambaye ananunua bidhaa hizo.

Muuzaji wa matunda mbalimbali yakiwemo ndizi, mananasi, parachichi, tikiti maji, tufaa amekaa akigonja mteja ili aweze kununua mojawapo ya matunda hayo.

Kampuni ya kupeana bima ya afya kwa watu, inayojulikana Anziano Insurance Agency na inaonekana vitengo mbalimbali ambayo inashughulikia kulingana na bima hiyo.

Kwenye soko la hadhara na kunaonekana wanunuzi na wauzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo za mtumba na zile zimetoka kwenye karatasi na kuna zenye zimeninginia kwenye vipanda mbalimbali na zinangoja kununuliwa.

Gari la kifahari ambalo ni ndogo lenye ni aina ya TX Toyota Prado Na limeegheshwa kwenye sehemu hii kuonyesha mwenyewe ni mtu ambaye anafanya kazi serikalini amekuja kulieghesha kwenye upande huu.

Kwenye kituo Cha kuifadhi na kuyauza magari mbalimbali kunaonekana magari madogo mingi ambayo yameegeshwa huko na wanangoja wateja kutoka sehemu mbalimbali waweze kuyanunua na kuyaendesha.

Kwenye soko ya hadhara na kunonekana nguo mbalimbali ambazo zimeanikwa mahali na zingine zinaning'inia kwenye mahali tofauti tofauti na zinangoja wateja waweze kuzinunua.